Hii ni pikipiki. Pikipiki hii inaonekana kuwa imeanguka, huenda kuwa ni ajali, pia kuna maandishi kadhaa kadhaa kama vile motorcycle insurance .Kuna Imana inaonekana jina ya kampuni hiyo. Pia kuna maelezo ya that insurance .

Kuna matunda kadhaa, kuna ndizi iliyo mbichi ya kijani kibichi, kuna ndizi zilizoiva zimesimamishwa katika kibanda, kuna pia nyanya, pilipili hoho, pia kuna kisu kilichowekwa katika ndizi ambaye hijabs pale juu.

Inaonekana kuwa nduka kuu. Kuna mama aliyevalia ga vazi jeupe ambalo limeandikwa Daima. Kuna msichana mdogo aliye nyuma yake amevalia mkufuli na nguo nyeusi. Mama aliye mbele yake anatumia mkono wake wa kulia kutafuta maziwa katika leni foleni.

Kuna kreti mbili nyeupe. Juu ya kreti hizo kuna matunda mbali mbali. Mkabala wa kreti hizo kuna gunia ya rangi ya kijani kibichi. Kuna mahindi yaliyodondolewa. Kuna mahindi yaliyo na magomba bado. Kuna mfanyabiashara aliyeketi kule ndani.

Kuna gari kubwa inaonekana kuwa ni lori linalotumika kusafirisha magari. Lori hili limepakwa rangi ya samawati, kuna magari kadhaa ilioweka juu kwa minajili ya kusafirishwa. Pia hili lori lina magurudumu mengi sana , gari pia ina magurudumu manne manne, kuna magari karibu sita hivi.

Matunda kadhaa. Kuna machungwa, kuna ndizi, kuna maembe, kuna hoho, kuna fenesi. Matunda haya yamepangwa katika maybe si uteo, kreti. Pia, zimeegeshwa katika mtungi. Ndizi hizo zimepangwa katika kibanda. Ndizi hizo ni za rangi tofauti tofauti kama vile kuna zile ambazo ni bado ni kijani kibichi na pia kuna zile ambazo ni rangi ya manjano.

Mashine ya kuhifadhi maziwa, imepakwa rangi tofauti tofauti ikiwemo samawati na nyeupe, kuna msichana aliyevalia vazi jeupe, anatumia mkono wake wa kulia kupima maziwa katika hiyo mashine ya kuhifadhi maziwa, ameshukwa nywele, anapimia kutumia karatasi, ana kichage katika sikio lake.

Hii ni ATMya maziwa ambapo watu huenda kununua maziwa. Pia kuna muuzaji pale, anashika jegi katika mkono wako wa kulia. Anaonekana kuwa anapima maziwa kutumia faneli ,kuna faneli kadhaa kadhaa pale chini ya hio ATM.